Ndizi ni mmea ambayo unaweza kutumia kama chakula na pia ndizi unaweza kupeleka soko ili uweze kuiuza na kuweza kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia.

Ndizi ambayo imeiva inaweza kutumika kama chakula na pia unaweza kuchuka ndizi hio ambayo imeiva kwenye soko ili uweze kuuza na kuweza kupata mapato ambayo yanaweza kukusaidia kwa jukumu zingine.